Darasani au ukumbini wa kusomea, viti na madawati yamepangwa kwa utaratibu wa takriban madawati matano kwenye safu kama sita hivi. Madawati na viti vile ni aidha mpya au yamehifadhiwa kwa hali nzuri sana. Sakafu nyekundu na ukuta wa darasa lile ni safi sana.

Ukumbi mkubwa wa masomo unaweza kusomewa na takriban wanafunzi mia moja uko na jukwaa lilino na skreeni kubwa kuhakikisha hata wanafunzi walioketi nyuma wanaona vizuri. Una mataa makubwa kwenye paa na madirisha makubwa ukutani ili kuhakikisha kuna mwangaza wa kutosha. Pia kuna vipaza sauti ili kuhakikisha wanafunzi wanaskia vizuri.

Ukumbi mkubwa wa kusomea, viti vingi vimepangwa kwa utaratibu ilikuhakikisha kwamba wanafunzi wengi iwezekanavyo, wametoshea. Mbele pale kuna skrini ambayo mwalimu au mhadhiri, anaweza kutumia kuonyesha wanafunzi anachosomesha. Ukumbi kama huu hutumika sana sana kwa vyuo vikuu au pia kwa shule zingine za upili.

Chumba cha kulala au bweni nzuri sana la wanafunzi hasa wa chuo kikuu. Kuna kitanda kilichotandikwa blanketi ya maua meupe na kijani kijivu. Kando ya dirisha kuna meza na kiti cha kusomea. Juu ya meza ile kuna taa ya nguvu za umeme ya kumpa mwanafunzi mwangaza wa kutosha anapotumia meza ili kusoma.

Ukumbini wa kusomea hasaa mambo ya kidijitali, madawati mengi yamepangwa klwenye upande mmoja wa darasa. Juu ya madawati kumeekelewa kompyuta, kuonyesha kwamba wanafunzi wanatumia kompyuta aidha kusoma au kufanya utafiti. Ukutani, pale mbele, kuna ubao mweupe ambao mwalimu anaandikia maelekezo yake.

Shuleni, ndani ya bweni, bweni hili lina vitanda vitatu, vitanda vyote vina godoro na vimetandikwa mashuka yaliyofanana ya rangi ya kijani kibichi, juu ya kitanda, kuna neti, zinazoning'inia za kuzuia mbu na wadudu wengine, ukutani kuna balbu ya mwangaza, na pia mabango ya mapambo, kando ya kila kitanda, kuna kabati ndogo za kuwekea vitu.

Mbweni la wanafunzi wa aidha shule ya upili lakini sanasana wa chuo kikuu. Chumba kile kinawahudumia wanafunzi wawili, kuna vitanda viwili vilivyo tayari tandikwa. Kuna meza mbili na kuna viti mbili. Juu ya meza moja kuna kompyuta. Ukutani kuna mapambo ya kuvutia. Huenda chumba hiki ni cha wanafunzi wa kike.

Bwenini la wanafunzi wa chuo kikuu, ndani kuna kabati la kupangia nguo kando yake kuna viti na meza ya kusomea , kuna dirisha kwenye kona ya chumba hiki, kuna sinki au besheni ya kuogea na kusugulia meno, sakafu limebandikwa vigae vya michoro tofauti pia kuna kitanda kilicho na godoro iliyotandikwa.

Ndani ya bweni. Upande mmoja kuna kitanda kilichotandikwa shuka ya rangi ya kijani kibichi. Juu ya kitanda kile, kuna neti ya kuzuia mbu inayoning'inia. Kando kuna kabati la nguo, lenye kioo kwenye mlango mmoja, na kando kuna meza ya kusomea.

Darasani la watoto wachanga wa miaka kama tatu hadi tano hivi, dawati na viti za rangi za kuvutia watoto kama vile manjano, na nyekundu, zimepangwa kwa utaratibu, ilikuketiwa na watoto wawili wawili kwa kila dawati, mbele ya darasa kuna rafu, ya kuwekea mikoba ya wanafunzi, na vifaa vya, walimu kusomeshea, kama vile chaki, vifutio, na vitabu.

Ndani ya bweni, upande mmoja kuna kitanda kilichotandikwa shuka ya rangi ya kijani kibichi, juu ya kitanda hicho kuna neti ya kuzuia mbu, ya rangi nyeupe, kando kuna kabati la nguo lenye kioo kwenye mlango mmoja, kando pia kuna meza ya kusomea, juu ya meza, kuna dirisha, lililo na pazia.

Uwanja wa kuchezea mchezo wa kandanda. Kocha amevalia sare ya rangi ya manjano. Timu moja imevalia sare nyeusi na timu hiyo ingine imevalia sare nyeupe. Wachezaji wawili wanachengana pale mwisho kuna kibango ambacho kimeandikwa kwamba wamepigana mabao nne na timu hiyo ingine ikona bao moja.

Shuleni ndani ya bweni, bwenini kuna kitanda kimoja kwenye kona ya chumba kile, kitanda hiki cha mtu mmoja kina godoro iliyotandikwa mashuka na kifuniko cha kitanda vizuri sana, juu ya kitanda kuna mto wa kulazia kichwa, ukutani kuna dirisha lililo na pazia iliyo funguliwa kiasi. Chini ya dirisha kuna pipa ndogo la kutupia taka.

Basi kubwa la shule ya upili ya wasichana lililorembeshwa na rangi ya manjano kama ilivyo sheria nchini Kenya ni refu sana laweza kubeba takriban wanafunzi arubaini au zaidi. Wanafunzi waliovalia blauzi nyeupe wamo tayari ndani ya basi ili kusafirishwa katika shughuli za kimasomo. Kando na basi walimu na wafanyakazi wengine wa shule wanawapanga na kuwaaga wanafunzi wale.

Hili ni bweni kama la shule ya upili naona kitanda cha deka, kitanda cha juu hakina godoro, kitanda cha chini kina godoro na kimetandikwa. Kando na kitanda hicho naona viti mbili na meza ya kusomea. Juu ya meza hiyo naona kabati aidha la nguo au la vitabu, ukutani naona soketi ya nguvu za umeme.

Huu ni uwanja wa michezo , watoto waliyovalia sare za rangi tofauti wanashindana katika mchezo wa kukimbia na kuruka vizuizi wakielekezwa na walimu wao wanaowashangilia watoto wengine wazazi na walimu wamekaa kwenye hema kando.

Hili ni bweni katika chuo kikuu. Naona kitanda cha mtu mmoja kando na kitanda hicho naona rafu ya vitabu ingawaje iko tupu haina vitabu. Naona pia mlango wa kuelekea aidha msalani au bafu, kando na bafu hilo naona kiti na meza ya kusomea.

Hili ni bweni la chuo kikuu. Tunaona dirisha yenye pazia ya kijivu. Tunaona kabati la kupangia nguo, meza, kiti, mahali pa kusomea, juu ya hapo tunaona televisheni kisha tunaona jokofu na tunaona birika ya kuwashia maji moto ukitumia stima au umeme. Kando na dirisha tunaona kitanda.

Huu ni ukumbi wa kusomea, ukumbi huu umegawanishwa mara nne, kuna upande wa nyuma, wa mbele kisha pande mbili, katika upande, katika ukumbi huu kuna wanafunzi wengi sana waliovalia sare za shule tofauti tofauti pia kuna madawati mengi ya kuandikia. madawati yengine, mengine yamekaliwa ingine hayajakaliwa.

Ukumbi wa kusomea. Wanafunzi hawa labda ni wa chuo kikuu kwa sababu wanaonekana ni watu wazima na hawajavaa sare. Ukumbi huu una wanafunzi wengi sana. Katikati ya ukumbi kuna mwalimu anayefunza. Viti vya ukumbi huu ni vyekundu na sakafu yake ni mkeka mweusi.

Wanafunzi na mwalimu wamo darasani. Mwalimu ameketi karibu na mwanafunzi mmoja huku akimfundisha kwa lugha ya ishara ,kumaanisha ni darasa la wanafunzi wenye ulemavu wa kutosikia au kuongea. Yaani, viziwwi na bubu. Juu ya dawati kuna vifaa vya masomo kama vile kalamu na vitabu.

Darasani au ukumbini wa kusomea, mwalimu na mwanafunzi wameketi sakafuni. Kando kuna kiti cha magurudumu cha mwanafunzi yule ambaye anaonekana ni, ana ulemavu wa mwili. Wawili wale wanaonekana kutia maanani wanaposoma kitabu. Ukutani nyuma yao kuna rafu iliyo na vitabu vya rangi ya kuvutia watoto kama vile: manjano, nyeupe, waridi na nyekundu.

Darasani, mwalimu wa vipofu ameketi dawatini ili kumsaidia mwanafunzi kusoma braile kwa utaratibu. Wote wamevalia miwani kuonyesha wakona shida ya macho. Kando yao kuna rafu iliyojaa vitabu vya kusomea na faili, kando pia kuna kompyuta au skrini nyeusi.

Darasani au ukumbini wa kusomea, mwalimu na mwanafunzi wameketi wamezunguka meza ndogo. Mwanafunzi huyu wa kiume amevalia kifaa sikioni lake na mwalimu anamfunza kwa kutumia ishara kuonyesha kwamba mwanafunzi huyu ni mlemavu wa kutosikia au ni kiziwi.

Ukumbini wa masomo. Mwalimu na mwanafunzi wameketi kwenye dawati la kusomea. Mwanafunzi yule anasoma kwa mtindo wa kutumia matundu unaojulikana kama breli, kumaanisha kwamba ana ulemavu wa kutoona au yeye ni kipofu. Nyuma ya walimoketi kuna rafu za kuwekea vitabu na vifaa vinginevyo vya masomo.

Mwanafunzi au mwalimu kipofu ameketi kwenye dawati kubwa la rangi ya kibichi. Anasoma kutumia breili au maneno yaliyoandikwa kwa matundu. Anatumia mikono yake, ili kuwasilisha yaliyoandikwa kitabuni kwa akili yake. Nyuma yake kuna vitabu vingi vilivyopangwa rafuni, ili kuwawezesha walemavu kufikia rasilimali za masomo kwa urahisi.

Chumbani cha kusomea mwanafunzi wa kike anaonekana ameketi kwenye meza, juu ya meza ile kuna komputa ndogo. Mwanafunzi huyu yaonekana anasomeshwa kwa lugha ya ishara kupitia mfumo wa masomo ya mtandaoni. Nyuma yake kuna rafu iliyo pangwa vitabu vya aina mbali mbali vya kusomea.

Darasani mwalimu mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwafunza wanafunzi. Kiti hicho kina magurudumu mawili makubwa na mawili madogo yakumwezesha kusonga kwa urahisi bila kusaidiwa. Pia kina mpini ingawa angetaka mtu amsaidie kusonga. Darasani pia kuna madawati, viti meza, rafu, faili na vitabu.

Ukumbini shuleni ya walemavu wa kusikia na kuongea au viziwi na bubu, mwalimu wao anawafunza wanafunzi kutumia ishara za mikono. Wanafunzi wale watatu ni wazima, watu wazima, sio watoto. Kwenye dawati waliomo kuna kompyuta vitabu vya kuandikia na kalamu.

Darasani au ukumbini wa kusomea, wanafunzi wameketi wakizunguka meza moja kubwa. Wote wanachora au kurembesha mchoro mmoja mkubwa uliotandikwa mezani. Mtoto mmoja wa kiume ameketi upande mwingine wa meza pekee yake Kwa kitu cha magurudumu kuonyesha ana ulemavu wa mwili.

Mwalimu na mwanafunzi mahali pa kusomea. Mwanafunzi huyu anafundishwa kutumia lugha ya ishara kuonyesha kwamba mwanafunzi ni bubu au kiziwi. Wote wawili wanaonekana kutabasamu ishara kuwa kusoma kunaendelea vyema.

Darasani kuna mwalimu na mwanafunzi mmoja. Mwanafunzi ameketia kiti cha magurudumu kuonyesha ako na ulemavu wa aina fulani. Yuko karibu na dawati lililo jaa kalamu na vidunde vya aina na rangi tofauti. Mwalimu aliyeshika rununu mkononi anamwelekeza akiwa ameketi kwenye chilaza mwanafunzi amechangamka kuonyesha masomo yanaendelea vyema.

Shuleni pa wanafunzi walemavu wa jinsia ya kike na pia ya kiume. Wanafunzi hao wanajifunza kucheza mipira huku wakiwa wameketia viti vyao vya magurudumu, wanaonekana wenye furaha kuonyesha kwamba wamekubali hali zao.

Kijana mlemavu anaandika kwa kalamu kutumia mdomo wake. Amelala sakafuni ili mumsaidia kufikia kitabu kilicholazwa sakafuni. Upande mwengine anacheza chombo za mziki pia kutumia mdomo wake.

Hapa ni darasani, naona nambari zilizo bandikwa ukutani wa darasa hilo, kisha naona mwalimu na mwanafunzi, inakaa nikama darasa la watu walio na upungufu fulani kwa sababu naona nikama mwalimu huyu, anafundisha mwanafunzi huyu, lugha ya ishara.

Mwalimu na mwanafunzi. Mwanafunzi huyu wa kike ni mchanga sana. Kwa ishara ya mikono yao inaonekana ni kama mtoto huyu anaulemavu wa kuongea, yaani bubu au kiziwi kwa sababu anafunzwa lugha ya ishara. Mezani walimo keti kuna vidude vinginevyo vya rangi mbalimbali vya kumsaidia mtoto huyu kuelewa mafunzo zaidi.

Hapa ni darasani, masomo haya yanaonekana ni kama ya watu walio na ulemavu wa kuongea yaani bubu na pia viziwi, kwasababu kuna mwalimu anayesomesha mwanafunzi mmoja mchanga vokali au irabu kwa lugha ya ishara. Nyuma ya hawa wawili, kuna ubao wa kuandikia na meza ya wanafunzi kusomea.

Hapa kuna mwalimu anayemfundisha mwanafunzi kusoma kutumia kifaa cha kidijitali. Mwanafunzi huyu aliyevalia miwani, inawezekana kwamba ana ulemavu wa kuona au yeye ni kipofu. Anasaidiwa kusoma akitumia vidole vyake kusoma kwenye mfumo wa maandishi yenye vitundu yatumiwayo na vipofu.